Daktari wa meno wa kike amesimama mbele ya mgonjwa aliyeketi kitandani, akiwa anamhudumia kwa umakini huku vifaa vya tiba ya meno vikiwa karibu, hali inayoonyesha huduma ya afya ya kinywa inayotolewa kwa weledi.

Madaktari wawili (wa kiume na wa kike) waliovaa mavazi ya kazi ikiwemo barakoa, wakiwa ndani ya chumba cha hospitali chenye vifaa maalumu. Mmoja akiwa ameshika vifaa na amevaa glavu, anamfanyia matibabu mgonjwa wa kike aliyekaa kwenye kiti maalumu akiwa anafanya matibabu ya meno.

Mama na mtoto waliosimama wakishika kiswaki mkononi, wakitabasamu kwa furaha na kuonesha umuhimu wa usafi wa kinywa na meno katika maisha yao ya kila siku. Huku wakihamasika kuendelea kutumia mbinu bora za kupiga mswaki ili kudumisha afya ya meno na kuzui magonjwa.

Vifaa vya upasuaji vimewekwa kwa usafi kwenye bakuli maalumu, ikijumuisha sindano pamoja na vifaa vingine vinavyotumika wakati wa upasuaji. Ikionyesha utaratibu wa hali ya juu katika kuandaa zana za matibabu.

Wagonjwa waliokusanyika nje ya hospitali wakisubiri huduma, huku magari maalumu ya wagonjwa yakiwa yameegeshwa karibu yakitoa nafasi ya usafiri wa haraka, na usaidizi wa matibabu kwa wale wenye hali mbaya.

Daktari aliyevaa mavazi maalumu ya kitabibu amesimama katika chumba cha matibabu akiwa na tabasamu kuonyesha utayari wa kutoa huduma za kiafya kwa weledi na uangalifu mkubwa.

Madaktari wamesimama kwa pamoja kwenye mstari wakiwa wamevaa mavazi ya kitalamu na vifaa vya kinga, wakionyesha mshikamano na ushirikiano wao katika kutoa huduma bora za afya kwa wagonjwa, pamoja na kuonyesha kitaalamu na kujiandaa kwa majukumu yao ya kliniki na matibabu.

Daktari, amesimama kando ya bibi akimtibu kwa makini. Anatumia ujuzi wake wa kitaalamu kutoa huduma ya afya inayolenga kuponya magonjwa na kuboresha hali yake; katika mazingira ya usafi, uangalizi wa karibu na huduma bora zilizotolewa kwa wagonjwa.

Daktari wa kiume aliyevaa mavazi rasmi ya kazi, akiwa amekaa ndani ya ofisi yake, mbele kukiwa na meza yenye kompyuta mpakato na nyuma kukiwa na vitabu kwa ajili ya maarifa ya kuongeza katika kazi yake hiyo. Akionekana mwenye uso wa furaha na anajivunia kuwahdumia wagonjwa mbalimbali.

Daktari aliyevaa mavazi rasmi ya kazi akiwa katika chumba maalumu chenye vifaa vya kisasa kwa ajili ya matibabu akiwa anamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani na daktari huyo akionekana mwenye kufurahia kazi yake.

Mwanamke na mwanume wameshika mtoto kwa upendo na uangalifu mkubwa, wakimlinda na kumtunza katika mazingira ya kliniki ya watoto. Ambapo madaktari na wauguzi wanatoa huduma za kiafya zinazolenga afya na ustawi wa watoto kwa upendo na taaluma maalumu.

Kabati la dawa lililopangwa kwa umakini likiwa na chupa, vidonge na vifungashio mbalimbali vya dawa, vikionyesha mazingira safi yaliyoandaliwa kwa weledi kwa ajili ya kuhifadhi na kutoa huduma ya afya kwa wateja kwa usalama na ufanisi.

Vyupa vya asali vilivyowekwa kwa hifadhi katika eno la tiba za asili. Zinatumika kama sehemu ya dawa za kienyeji zinazosaidia kuimarisha afya, kuponya magonjwa na kuongeza nguvu za mwili kwa kutumia rasilimali asilia za asali safi na yenye ubora wa hali ya juu.

Maua maalumu yanatumika kama dawa za asili yakitunzwa kwa uangalifu na kutumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia za kienyeji, ikiwemo kuimarisha afya kupunguza maumivu na kusaidia uponaji wa mwili kwa kutumia mimea na viungo vya asili bila madhara.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe, akiwa amebeba kapu mkononi mwake amejidhatiti katika kuchuma majani kwa ajili ya kutengeneza dawa za mitishamba, ikiwa ni tiba ya asili na hivyo kupunguza matumizi ya dawa zinazotokana na kemikali.

Majani yaliyoota kwa asili yake. Ikiwa ni sehemu ya mitishamba inayofanya kazi ya kuzalisha dawa za asili kwaajili ya matibabu, na hivyo kusaidia katika kuepukana na dawa za kemikali.